Hii ni ngombe ambayo ngombe mbili ambayo imetoka kuoshwa wanafuatilia hizo orodha, ili waoshe wakiwa na ngozi nzuri na tena watoe , kunaweza kuwa na ugonjwa yeyote wataondoa kwa mwili.

Anakaa pale msichana akiwa anangoja wakaaji wake wakuje waende washughulikie, amekaa pale katikati ya mahali pa kuuza maziwa, huenda yeye ndo anauza maziwa, anauzia watu maziwa.

Magari haya yako yamepangwa vizuri kwa roda ikiwa ziko soko ili mteje yoyote anayetaka color yoyote aliyopendezwa aweze kuipata kwa urahisi.

Hapa ni Simi, simu hii linatuonyesha pale hapapo mtu anataka kutuma pesa pahali pa kufanya pesa uenda kama unataka kutumana pesa Kwa mtu mwingineama kutoka pesa ana kununua Mali Kwa simu Yako.

Hapa ni jumba la soko. Jumba hili haswa huwa inaleta manguo kutoka majuu ambayo haijafunguliwa. Hizi ni nguo inaitwa beli ambayo imejaa ikiwa hivo halafu anaenda kufungua anauza pale kibandani mwake.

Hapa ni soko. Soko hili ni ya kuuza matunda. Kuna pale matunda ya aina aina kutoka shamba ambayo imewekwa pale imepangwa vizuri ili muuzaji akipendezwa na chochote anaweza akaichukua.

Hii ni magari ya aina aina ambayo iko na rangi tofauti tofauti zikiwa ziko kiwanja ama soko ikiwa kinataka kununuliwa mteja akitaka yeyote anaenda pale anaichukua anainunua.

Haya ni magari ambayo yamekuja huenda wenye magari hawa walikuwa wamekuja sherehe wakukuja wakaweka magari zao kando halafu wengine wametoka kwa magarai zao kusilikiliza kile kilichikuwa kinaendelea pale sherehe.

Hapa ni chumba la kutengeneza maziwa ama haswa ukiwa unataka maziwa yako ikae sana isioze ama isiharibika unapeleka pale unaekewa friji ikue baridi. Alafu ukiwa na pesa unaenda pale unapimiwa maziwa kulingana na pesa uliyopeana.

Hapa ni Kwa mtaa mtaa ambapo wanatembea wakipepa wamama vifaa ama dawa zao ya kujanjwa watu hapa Kuna mama ambaye amemkalisha baba moja alafu kujanja mkono wake.

Hii ni paspoti ama tikiti ukiwa unataka kutoka nje ya Kenya kwenda nchi ingine, unahitajika kuwa na tikiti ili ihakikishe kuwa umepewa ruhusa kwa hio nchi utembelee hiyo inchi na wewe pia uko na hio evidence .

Muuzaji ambaye amependeswa na hi gari inaenda pale akaangalia Hilo gari ambalo inapendeza yeye ameshika cheuzi ambaye ameiyona pale soko angetaka kununua ikwa gari inapendezwa na hii gari.

Hapa ni dasara. Darasa hili ambayo haina watu .Kuna viti alafu kuna Desk ambapo ni darasa la wanafunzi hali hawakuenda nyumbani au wameeenda kukula, ilhali darasa kiumetulia na ni kusafi.

Hii ni lori ambayo inabeba magari. Magari hayo huenda yametoka kutengenezewa ama yametoka katika nchi zengine. Zinapelekwa i pale, pale sokoni ama kibanda ili ziuzwe ili wateja wakipendezwa wanaweza nunua.

Hii ni gari ambalo sanasana hutumiwa kwa familia ama huwa inatumiwa kwa mahali kama pale hospitali ya kupeleka mgonjwa ama shule kupeleka wanafunzi.

Wenye gari hi wanaezakuwa wamekuja kuenda makutano ama sherehe uliokuwa inafanyika wameweka magari zao hapa Kona alafu wakaenda sherehe Kuna magari mingi ya Haina tafauti na rangi tafauti hifali Kuna watu wengi pale wameka pale ama Kuna anaakikisha Makati Iko sawa.

Hii ni orodha ya simu ama mwenyeji amefungua pale peji ya kuonyesha hili pesa inapotumika huyu anatuonyesha vile pesa yake imetumika Kwa siku ya hiyo ama vile pesa yake imepaki na vile pesa yake imeenda.

Hapa ni viatu ambayo muusaji ameileta na kupanga Kwa laini vizuri na oronda iliyofaa ili wausaji akipendeshwa na yoyote aweza ajukue.

Hili ni gari ambalo liko tayari kuenda kazini ama inaeza kuwa iko pale kwa soko ikiuzwa. Gari hili jeupe ni safi ikiwa hapo ikitaka kuuzwa.

Hapa ni kwa duka, ili duka ambalo mwenyeji amekaa pale kama ameinama kwa meza alafu kando yake kuna mwingine amekaa pale kwa dirisha wote wakiwa wamekaa pale wakingoja wanunuaji wakuje ili waweze kuwauzia bidhaa zao.

Hizi ni magari ya color tafauti tafauti zote zikiwa ziki kwa sokoni zikiwa tayari kuuzwa ama kununuliwa simependeza na simepangwa laini hili mteja naye anataka anakuja kile kinachopendeza.

Matunda ya rangi ya rangi tofauti mkulima anaweza kuleta ili aweze kuuza katika hili soko . Ameleta matunda tofauti tofauti halafu pale kuna wanunuzi wamekaa pale wakiwa tayari kununua.

Ametoka kununua gari lake maanake amepewa kifunguo la gari lake pale kulikuwa na example gari lake ndogo anaonyesha ama anafunza jinsi ya kuendesha. Ashamaliza hiyo ndio sasa anapewa ili kuhakikisha ako sawa kwa kuendesha hiyo gari ama amelipa pesa zote za hiyo gari.

Hapa watu wa huduma namba wamekuja katika kijiji hili kuwaonyesha au kuwasaidia kutengeneza huduma. Watu wengi wa jamii wamekuja kwa wingi na wamepanga laini wote wakitaka kufanyiwa huduma ama kutengenezewa huduma .

Magari haya wa rangi tofauti zikiwa pale zikiwa zinaendelea kutengenezwa. Mara wanapomaliza kutengeneza inaweza pelekwa pale wauze ama wapeleke kwa soko.

Hawa ni wachezaji wakiwa katikati wa kiwanja wote wamevaa sare tofauti ukiwa ni timu mbili, alafu kando kuna mashabiki wamekuja kwa wingi ilikuwaonyesha support na upendo na umoja kwa ile timu ambayo wangetaka ushinde katika hii mchezo.

Hizi ni magari za colour tofauti tofauti zote zikiwa ziko kwa sokoni zikiwa tayari kuuzwa ama kununuliwa zimependeza na zimepangwa laini ili mwenyewe mteja anayetaka anakuja anachukua kile kimempendeza.

Wakimbizi ama hawa ni wachezaji wanariadha kutoka Kenya manake wamevaa shirt lao wameandika Koech na mwingine ameandikwa Kenya, wote wameibuka washindi ama wana-- tena wamejifunika bendera ya kenya huenda wameibuka ushindi.